Hapa ni hospitalini au pahali pa kutolea huduma za afya na kuna mwanaume aliyevalia nguo maalum za madaktari na ameshikilia kifaa mkononi, ambacho anaangalia ili aweze kuitumia kwa kutibu.

Huyu mwanamke mfanyikazi wa afya au daktari amevalia nguo rasmi au sare ya wafanyikazi wa afya na amevalia barakoa pia na ameshikilia sindano na dawa ili kuweza kuitoa kwa chupa aweze kuitumia kwa kutibu mtu.

Huu ni mkono wa daktari au mfanyakazi wa afya ambao umeshikilia chupa kadogo, ambayo iko na dawa ndani yake, na pia ameshikilia sindano inayotumiwa kudunga mgonjwa dawa hiyo ili asiweze kupatwa na magonjwa.

Mama huyu aliyesimama ni mfanyikazi wa afya au daktari na amevalia nguo maalum za daktari na anahudhuria ama anafunza watu wa kijiji namna ya kujitunza na kujiweka vizuri ili wasipatwe na magonjwa.

Kuna mwanaume na mwanamke mmoja ambaye wananawa mikono pamoja na kuna wawili ambao ni wanawake nyuma ya mwanaume, ambao pia wamepanga foleni ili waweze kunawa mikono iwe safi, ili wasiweze kupatwa na magonjwa mbalimbali ambayo yanaletwa na uchafu.

Huu ni mkono wa mfanyakazi wa serikali au daktari waliovaa glovu na kushikilia mashine ya kuangalia mdomo au kutibu meno ya mgonjwa mmoja aliyefungua mdomo wake.

Huyu ni daktari ambaye amevalia koti jeupe na barakoa na miwani. Ameshikilia sindano mkononi mwake na dawa iliyo kwa kachupa kadogo na anavuruta dawa iliyo ndani ya chupa hiyo ili aweze kuitumia.

Huu ni mkono wa daktari au mfayikazi wa afya, ambao umebeba sindano na chupa iliyo na dawa ndani yake na anavuruta dawa hiyo kwa kutumia sindano ili aweze kuitumia kwa kutibu mgonjwa au kuangalia kama ni sawa kwa kutumia.

Hapa ni hospitalini au pahali pa kutolea huduma za afya. Karibu na mlango kuna kitanda maalum cha wagonjwa ambapo mwanaume mmoja ameketi na amejishikilia kichwa. Mbele yake kuna besheni na mwanaume mwingine ambaye amelala ndani ya mgonjwa.

Huyu ni mfanyakazi wa afya anamwagilia mboga dawa ili mboga hizo zisiweze kuharibiwa na magonjwa au na wadudu. Yeye hajavalia nguo maalum za kumzuia asiweze kudhulumiwa na dawa hiyo ambayo ananyunyizia.

Haya ni maji ambayo yamefurika na watu wengi sana wanataka kuvuka maji hayo ya hatari sana kwa maana watu wanaweza kuzama na kukufa au kupatwa na magonjwa mbaya sana yanayoletwa na maji machafu.

Hapa ni mahali ambapo huduma za afya hutolewa ama hospitalini. Kuna mwanaume mmoja aliyeshikilia sindano mkononi mwake anamhudumia mtoto mdogo aliyebebwa na mama yake ambaye ameketi na kando au nyuma kuna wanawake wengine.

Hapa ni hospitalini au chumba cha kutolea huduma za afya. Kuna mama mmoja aliye katika kiti au kitanda maalumu cha wagonjwa na ameshikilia mtoto mchanga sana mkononi mwake na kando ya mama huyo kuna vifaa vya afya.

Mumama aliyesimama ni mhudumu au mfanyakazi wa afya na anamsaidia mgonjwa wake aliyeketi mbele yake kuweza kushikilia kitu au kuekelea kitu hapo juu ili aweze kupona.

Hapa ni pahali ambapo daktari wa kienyeji au mganga anafanyia kazi yake ama anaponya watu katika eneo hili. Kuna kitambaa alichotandaza chini na kuekelea madawa mengi sana juu yake.

Hii ni sindano iliyowekwa juu ya meza. Kando yake kuna barakoa na kando yake pia kuna chupa ambazo ziko na dawa mingi. Hizi zote sindano na dawa hii ni ya kusaidia daktari kudunga mgonjwa ili apone ama siweze kupatwa na magonjwa.

Hapa ni hospitalini au pahali pa kutolea huduma za afya. Kuna mwanamke mmoja aliyevalia koti nyeupe na ameshikilia sindano mkononi akimdunga mtoto mdogo ambaye amebebwa na mwanamke mwingine ambaye ameketi.

Kuna mwanamke mmoja aliyeinama na amevalia barakoa na sare ya wafanyikazi wa afya au daktari. Anamhudumia mgonjwa mmoja mzee ambaye pia amevalia barakoa na ni kama anampunguza damu baada ya kumdunga sindano.

Sindano iko kando ya barakoa na chupa zingine tatu ambazo ziko na dawa ndani yake, hii ni vifaa ambavyo daktari huwa anatumia ili waweze kutoa huduma za afya kwa wananchi au kwa watu wengine.

Hapa ni pahali ambapo daktari au mtu mfanyikazi wa afya anauzia ama anapeana huduma za afya. Juu ya meza kuna madawa mengi katika chupa zilizo juu yake.

Hapa ni pahali ambapo daktari wa kienyeji au mganga anafanyia mambo yake ama uponyaji wake. Labda anaeza kuwa anauza madawa zake hapa. Kuna madawa kadhaa ambazo ziko chini na ameketi nyuma yake.

Mwanamke aliyevalia nguo nyeupe na pia sare ya wafanyakazi wa afya au daktari na barakoa, anamhudumia mgonjwa mmoja ambaye ameketi mbele yake, ili kupata huduma za afya.

Huyu ni mfanyakazi wa afya ambaye anamwagilia eneo hili dawa ili afukuze wadudu au amalize wadudu ambao wanakaa hapa ama magonjwa ambayo yako hapa ambayo si mema kwa afya ya binadamu.

Huyu ni mfanyakazi wa afya au daktari. Amevalia nguo maalum ili asiweze kuathiriwa na magonjwa na anaendelea kutibu ngombe moja iliyo ndani ya zizi ili isiweze kuwa na ugonjwa ama wadudu wanaomsumbua.

Hawa ni madaktari au wafanyakazi wa afya ambao wamevalia nguo maalum ili wasiweze kupatwa na magonjwa au na virusi katika mwili wao. Mmoja ananyunyuzia eneo hilo dawa ili lisiweze kuwa na wadudu au magonjwa mbaya.

Mwanaume huyu ni daktari au mfanyakazi wa afya na amevalia koti jeupe ambalo ni la watu au madaktari, na anaendelea kuangalia mashine iliyo kando yake kama inafanya kazi vizuri, na nyuma yake kuna kitanda maalum cha wagonjwa.

Hapa ni hospitalini au pahali ambapo mgonjwa anaweza pata huduma za afya. Kuna mgonjwa aliyelazwa chini na amefungua mdomo na anamulikwa na daktari aliyesimama nyuma yake ili aweze kuangalia shida yake au kumtibu.

Huyu ni mfanyakazi wa afya au daktari ambaye amevalia shati jeupe na anamwagilia mimea dawa ili mimea hiyo isiweze kuathiriwa na wadudu au magonjwa ambayo yanakumba mimea.

Mama ameketi juu ya kitanda cha wangonjwa ambacho ni maalum na amembeba mtoto wake ambaye ni mchanga sana. Mama huyu amevalia nguo maalum ya wagonjwa na kuna neti iliyofungwa juu yake.

Hapa ni pahali ambapo huduma za afya zinatolewa. Kuna mwanaume mmoja ambaye amevalia nguo nyeupe na miwani. Ni daktari au mfanyikazi wa afya anamhudumia mama mmoja aliye keti mbele yake na anaangalia maskio lake.

Huu ni moto ambao umeweza kuwaka kichakani. Na kuna wazima moto wawili ambao wanajaribu kuuzima. Moto huu ni hatari sana kwa maisha ya binadamu na wanyama kwa mahana inaweza wahua ama kukatisha uhai wao.

Hapa ni hosipitalini au ofisini mwa daktari, mama huyu aliyevaa nguo nyeupe ni daktari, na anaendelea kumuelezea mama aliyeketi mbele yake, labda anampea mawaidha ya kupata au kukunywa dawa zilizo mezani ambazo mgonjwa huyo amepewa.

Mwanamke aliyevalia mavazi maalum ya wafanyakazi wa afya pamoja na miwani amemshikilia mtoto mchanga sana mkononi mwake. Anamwangalia usoni na anaonekana kuwa anacheza na yeye.

Mwanamke huyu amevalia koti jeupe na la madaktari, na anamsaidia mwanaume mmoja aliye kando yake ili aweze kutembea. Mwanaume huyo amevalia saa na wote wawili wamepiga magoti chini.

Hawa ni wafanyakazi wawili wa afya au wanaofanya kazi katika mazingira. Wanaendelea kusafisha eneo hili ambalo limechafuliwa kwa kutupa takataka. Uchafu huu si mwema kwa afya ya binadamu ndio maana wanataka kusafisha.

Hapa ni pahali pa kutolea huduma za afya, Kuna mwanamke aliyeinama na amevalia koti jeupe na ameshikilia sindano kwa mkono wake na anamdunga mtoto aliyebebwa na mama wake mzazi ambaye ameketi mbele ya daktari huyo.

Wanawake watatu na wote wamevalia barakoa. Mmoja ameketi na anahudumiwa na mwanamke mwingine. Akimdunga sindano, mmoja ambaye amevalia nguo nyupe amesimama nyuma yao na anangalia.

Hapa ni hospitalini pahali ambapo wagonjwa wanapata huduma ya afya. Kuna mwanaume mmoja aliyevaa barakoa na anamwangalia mgonjwa wake ambaye ni mwanamke.

Hapa ni hospitalini na kuna wafanyikazi wa afya au madaktari ambao wamevaa barakoa na nguo maalum za madaktari na wanamhudumia mgonjwa mmoja aliyelazwa mbele na chini yake na daktari mmoja ameshikilia kalamu.

Hapa ni katika chumba maalum cha matibabu au upasuaji. Kuna madaktari kadhaa ambao wamezunguka mgonjwa mmoja na wanamhudumia. Madaktari hawa wamevaa nguo maalum ambazo zinawasaidia wasipatwe na magonjwa.

Hapa ni pahali ambapo daktari Mduba wa kienyeji anafanyia uponyaji wake ama anauza madawa yake. Kuna madawa mengi ndani ya chupa aliyoweka juu ya kitu ili aweze kuuza ama kutibu.

Hapa ni pahali ambapo mto imeweza kufurika na kuna maji mengi machafu sana na kuna vipande vingine mahali watu wanaishia zimeanguka, hii ni kuonyesha kuwa Kuna hatari au maisha ya binadamu iko hatarini Kwa maana anawezapata magonjwa au kusama ndani na kukufa

Hapa ni hospitalini na kuna wanawake ambao ni wafanyi kazi wa afya au madaktari. Wamevalia glavu mkononi na moja anamuhudumia mwanamke aliyeketi chini iliaweze kumtibu sikio lake.

Hapa ni hospitalini. Kuna mgonjwa ambaye amevalia kitu maalum ya nyeusi ambayo inamsaidia kusimama au kutembea na amejishikilia kando chuma zilizo na kando yake kuna madaktari au wafanyakazi wa afya ambao wamemtibu na kumsaidia.

Hapa ni jagwani au mahali ambapo hakuna maji au maji ni kidogo zaidi kwa udongo. Kuna wasichana wawili ambao wamekuja kuchota maji hapa kwa vibuyu. Maji haya ni machafu kwa afya ya binadamu.

Huyu ni mwanamke ambaye amevalia sare au nguo ya wafanyikazi wa afya na amemshikilia mtoto mdogo kwa mkono yake na anaonekana kuwa anaongea labda anaendelea kumhudumia mtoto huyu.

Kuna watatu na wawili wamesimama ambao ni mwanamke na mwanaume na wamevalia sare au nguo za wafanyakazi wa afya na mwanamke na pamoja na mwanaume huyo wanamhudumia mgonjwa mwanaume ambaye ameketi chini.

Mwanamke aliyevaa barakoa na glovu mkononi na kushikilia mashine au kifaa kinachomsaidia kutibu wagonjwa, anaendelea kumhudumia mgonjwa mmoja aliye chini ama kando yake, ambaye anaangalia meno yake.

Kuna sindano mbili zilizoekelewa juu ya kitu au meza na kuna chupa zingine mingi ambazo ziko kando yake, ambazo ndani yake kuna dawa zinazotumiwa kuzuia watu wasipate magonjwa.

Hapa ni katika kituo cha kutolea huduma za afya au hospitalini na kuna mwanamke mmoja amevalia nguo maalum za madaktari na amevalia barakoa pia anamtibu mwanaume mmoja ambaye amejishikilia kifua.

Hapa ni pahali pa kutolea huduma za afya hospitalini. Kuna mhudumu wa afya ambaye amevalia koti jeupe, anamhudumia mtoto mdogo ambaye amebebwa mkononi mwa mwanamke aliyeketi mbele ya daktari.

Hapa ni hospitalini na huyu ni mwanamke aliyevalia nguo ya wafanyakazi wa afya na anamhudumia mtoto mmoja mchanga sana aliye ndani ya kitu maalum ambapo wanawekwa ili waweze kuishi.

Mwanaume amelala juu ya kitanda cha wagonjwa. Amefungwa bandeji kichwani mwake na mkono wake amefungwa pia bandeji ingine. Mbele yake kuna meza iliyo na sahani pamoja na kikombe na juu yake kuna simu.

Hapa ni hospitalini na kuna wagonjwa wengi sana. Kuna mmoja aliyeumia mguu na amefungwa bandeji. Kuna wengine pale nyuma na ambao wameumia na kuna daktari anaye mhudumia mgonjwa mmoja aliye nyuma kabisa.

Hawa ni watu ambao wanajaribu kusaidia pahali pao pa kukaa pasiweze kubebwa na mafuriko ya maji ambayo imetokea. Hii ni hatari sana kwa binadamu kwa maana inaweza kuwauwa wakizama ndani ama kuwapea magonjwa hatari mno.

Hapa ni hospitalini haswa pahali ambapo watoto wadogo wanahudumiwa. Kuna wanawake wawili ambao wamevalia sare au nguo ya wafanyikazi wa afya na wanaendelea kuhudumia watoto hawa.

Wanawake wawili ambao ni madaktari na wamevaa nguo maalum za wafanyakazi wa afya wameangalia au wanamtunza na kumhudumia mtoto mmoja aliyewekelewa juu ya kitanda maalum cha watoto wagonjwa wanawekwa.

Mwanamke mmoja amevalia glovu na barakoa ili kujizuia kutopata magonjwa au virusi mbaya na ameshikilia glovu zingine au barakoa zingine mkononi akiuza na kuna watu wengine nyuma yake au kando yake.

Huu ni mkusanyiko wa wafanyikazi wa afya au madaktari na wameshikilia vifaa mkononi ili kuelezea watu au wanaelezewa njia ya kuzitumia, ili waweze kutoa huduma bora za afya kwa binadamu.

Mwanamke amevalia glovu, barakoa na amejifunga nywele. Anamhudumia mwanamke mwingine aliyelala chini amefungua mdomo ili aweze kuhudumiwa au kutibiwa kwa mdomo.

Hapa ni pahali pa kupata huduma za afya. Kuna mwanaume mmoja aliyesimama na amevalia kofia na nguo maalum ya wafanyakazi wa afya. Anamhudumia mgonjwa mmoja aliyeketi chini.

Mwanaume amevalia nguo rasmi ya madaktari au ya wafanyikazi wa afya na amemshikilia mtoto aliyelazwa chini na kumwangalia usoni akimhudumia na mama ya mtoto amesimama kando yao.

Hapa ni pahali ambapo wagonjwa wanaletwa ili kupata huduma za afya. Kuna madaktari ambao wamevalia nguo rasmi ya wafanyakazi wa afya na mmoja mwanaume anaendelea kumshughulikia mtoto mdogo aliyebebwa mkononi na mama mmoja aliyeketi.

Haya ni maji mengi sana ambayo yameweza kufurika na kuna watu ambao wanatembea ndani yake. Hii ni hatari sana kwa maana mtu anaweza zama na kukufa ama kupatwa na magonjwa hatari sana ambayo yanaletwa na maji machafu kama haya.

Hapa ni hospitalini na kuna wafanyakazi wa afya au madaktari ambao wamevalia barakoa na nguo maalum ambazo wanatumia kufanya kazi wakati wa upasuaji na wanaendelea kumhudumia mgonjwa mmoja aliyelazwa.

Mwanamke aliyevalia nguo nyeupe ambayo ni sare rasmi ya wafanyikazi wa afya, ameinama na pia amevalia barakoa, anamhudumia mtoto mmoja mdogo ambaye amebebwa na mama aliyeketi chini.

Hapa ni hospitalini ndani ya chumba ambacho wagonjwa wanalazwa na kupata matibabu. Kuna madaktari wawili au wafanyikazi wa afya, mmoja anaendelea kumhudumia mtoto mdogo aliyelazwa katika kitanda cha wagonjwa na mwingine anaendelea kuongelea ama kuongea na mama mwingine.

Hili ni eneo ambalo limeweza kupatwa na janga la kufurika kwa maji. Maji haya ni mengi sana na ni hatari kwa binadamu kwa maana binadamu anaweza zama ndani au kupatwa na magonjwa mbaya inayoletwa na maji machafu.

Kuna wanawake wawili. Mwanamke mmoja amesimama na amevalia sare ya wanafanyakazi wa afya au daktari. Na kuna mwanamke mmoja ambaye anajaribu kushikilia kitu na daktari huyu anamsaidia.

Hapa ni pahali ambapo daktari wa kienyeji au mganga anafanyia kazi yake ya kuuza madawa ya kienyeji au kutibu wagonjwa. Kuna vitu mingi chini ikiwemo chupa zilizo na dawa hizo za kuponya.

Kuna wanaume wawili ambao wamevalia sare ya wafanyakazi wa afya. Mmoja anampima mzee aliyeketi chini kwa kiti ili aeze kuonekana kama ni mgonjwa au ako na afya nzuri. Hii huashiria kuwa kuna huduma za afya eneo hili.

Hapa ni hospitalini pahali ambapo wagonjwa wanaletwa ili kupokea huduma ya afya. Kuna daktari aliyevalia glovu na barakoa anamhudumia mtoto mmoja mchanga anaye lia na amebebwa na mama yake mzazi.

Hapa ni hosipitalini na kuna mwanaume mmoja ambaye amesimama na amevalia nguo ya mfanyikazi wa afya na barakoa na miwani, anamuhudumia mtu mmoja mwanamke aliyeketi chini, meno yake.

Hapa ni hospitalini au katika chumba cha kutolea huduma za afya. Kuna watu wawili na kuna mwanaume ambaye amevalia barakoa na miwani na sare ya wafanyikazi wa afya anamhudumia mtoto mdogo ambaye amelazwa chini kwa kitanda cha wagonjwa.